Huyu anaonekana ni mlemavu anaye shida ya kutembea mguu. Amevalia shati jeupe lililoandikwa Kenya. Anaonekana akiwa kwenye boti la maji na anaweza kulipeleka.

Ukuta ulioandikwa Mama Ngina High school imepakiwa rangi jeupe na chini yake imepakwa bluu. Wasichana wawili waliobeba mikobo waonekana mmoja akiwa ameinama na mwingine akasimama.

Huyu ni mwanariadha anayeonekana amaeruka viunzi na kutua kwenye mchanga ambao hajumia. Nyuma yake paonekana mahali mashabiki hukaa.

Hapa ni mje ya jengo lililoitwa veranda. Pia kuna chuma ya nyeusi inaonekana imesimamishwa hapo kushikilia paa hilo.